Wanaume wawili wa rika ya makamu wakiwa wamechuchumaa na kusoma picha ya kitabu, iliyowekwa chini inayoonesha mtoto pamoja na mti; ikiwa ni hali ya kujifunza na kuongeza maarifa.

Katika hali ya utulivu ndani ya darasa lenye madawati ya mbao na viti vya mbao, mwanamke aliyevalia kofia ameninama akiendelea kuandika katika madaftari, huku akionekana kujipatia elimu katika hali ya utu uzima.

Ndani ya darasa kubwa lenye mandhari ya kuvutia wanawake na wanaume wamekaa darasani humo wakiwa wanaendelea kujisomea; wengine wanatumia madaftari na wengine wanatumia kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa; wazee kwa vijana wa kiume, wamekaa wakiwa wanajiandaa kupokea mafunzo yanayotolewa na mwalimu, aliyesimama mbele na wengine wamefungua kompyuta mpakato.

Watawa wa kike pamoja na wanaume na wazee, wako ndani ya darasa wakiwa wanatumia vitabu mfano wa biblia; vinavyowasaidia kuongezeana maarifa tofauti, kwenye swala zima la dini ya kikristo.

Wanawake wawili wa makamo, wamekaa kwa kupendeza katika darasa kubwa lenye miundombinu ya kisasa. Wamekaa kwenye meza nyeupe, wakiwa wameweka vitabu pamoja na madaftari mbalimbali juu, wanayoyatumia kusoma na kujadili kwa pamoja.

Wanafunzi wa rika la elimu ya watu wazima wamesimama katika eneo la wazi lenye mandhari nzuri na bahari ya maji ya bluu kwa mbali huku mezani kukiwa na vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na kompyuta mpakato wote wakionekana kupata elimu katika eneo hili tulivu.

Wanafunzi wa rika na jinsia tofauti wameketi darasani wakiendelea kusoma kwa kutumia kompyuta zilizo mbele ya meza yao. huku mwalimu wao aliyevalia sare ya rangi nyeusi na nyeupe anapita kwa kila mwanafunzi akihakikisha wameelewa na wamepata maarifa.

Mwanamke aliyejitanda kanga mabegani pamoja na kichwani, amekaa kwenye eneo la wazi kwenye dawati la mbao, akiwa anajifunza kusoma na kuandika kwa kutumia kitabu maalumu kilichochorwa picha.

Watoto na vijana wapo katika darasa lililojengwa vizuri na kupakwa vizuri rangi nyeupe, huku wote wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao anayewafundisha akiwa amesimama mbele ya ubao wenye rangi nyeusi.

Mwanafunzi wa jinsia ya kiume katika elimu ya watu wazima, akiwa ameketi katika maktaba iliyopangwa vizuri vitabu kwenye rafu nzuri za rangi nyeusi, amekaa kwa utulivu kwenye meza na kiti, akiendelea kujisomea huku kwa mbali kukiwa na watu wengine wanaendelea kujisomea kwa makini.

Vijana watatu wamekaa ndani ya chumba cha darasa wakiwa wanajadiliana, wamezunguka meza hiyo iliyokuwa ya mraba. Wakiwa wameweka maji na madaftari juu ya meza hiyo na nyuma kuna bango kubwa lililoandikwa kwa maneno meusi.

Wanafunzi watu wazima wa rika tofauti wameketi darasani huku wakiwa wamevalia barakoa walizozishusha videvuni. Wote wakionekana kusikiliza kwa makini wanayofundishwa mbele yao.

Ndani ya darasa kubwa lenye mpangilio mzuri wa meza na viti kuna kompyuta za aina mbalimbali zilizowekwa vizuri katika madawati. Huku wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wanaendelea kuandika kwa makini katika karatasi za rangi nyeupe kwa kutumia kalamu.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wamekaa katika darasa lenye mwangaza wa kutosha, huku nyuma kukiwa na rafu ya vitabu, wanajadiliana kwa furaha huku nyuma wameweka kompyuta mpakato wanayotumia kujisomea.

Ndani ya darasa kubwa, vijana wa kike na wa kiume wamekaa kwa mzunguko kwenye meza, wakiwa wanajadiliana na kusoma kwa makundi namna mbalimbali za kuwezesha kuelewa masomo yao.

Ndani ya darasa, watu wa jamii tofauti tofauti; wameketi katika madawati pamoja na viti, wengine wamefungua kompyuta mpakato na wengine wanatumia madaftari yao kipindi cha kujisomea.

Wanawake wa makamu wamekaa darasani huku wamevalia matisheti ya rangi ya pinki na wengine ya bluu, wote wakionekana kujifunza kwa furaha pia kwa kushirikiana kwa kutumia makaratasi meupe na penseli.

Ndani ya darasa wanafunzi wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi katika madawati ya mbao. Wakiwa wanasikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama pembezoni mwa darasa, anayewafundisha kwa kutumia ubao wa rangi nyeupe.

Katika hali ya kujifunza watu wa nchini na wageni, wameketi darasani wakiwa wanajifunza pasipo kujali umri wao wala rika lao, huku wanafunzi wengine wakionekana kufurahia na wengine wamenyoosha mikono kwa furaha wakitaka kujibu maswali walioulizwa na mwalimu.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wamekaa katika eneo la utulivu katika meza iliyofunikwa na vitambaa vizuri wakiwa katika hali ya kujadiliana na kujisomea.

Ndani ya darasa kubwa lenye vijana na wazee wa jamii tofauti wameketi wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo maalumu wanayopewa, huku wengine wakiwa wamefunua kompyuta mpakato zilizopo mezani kwao.

Wanawake wa makamo, wapo ndani ya darasa lililojengwa vizuri. Darasa hilo lina picha kubwa ya ramani nyuma, wanatumia madaftari yao pamoja na vitabu, kujisomea na kujadili mambo mbalimbali ya chuoni.

Ndani ya darasa wanafunzi wa kike na kiume wa rika tofauti tofauti wamekaa darasani humo wakimsikiliza kwa makini mwalimu wanaowafundisha aliyesimama mbele yao.

Watu wawili wa jinsia ya kiume, wameketi darasani. Wakiwa wanatumia vitabu pamoja na madaftari. Wakiwa katika hali ya kujadiliana ili waweze kuelewa masomo yao ya kila siku.

Wazee na vijana wako ndani ya darasa kubwa, wamesimama na kuizunguka meza ya mbao, wakiwa wameweka makaratasi makubwa juu ya meza hiyo, wanayotumia kuandika kwa ajili ya kusoma na kujiongezea maarifa.

Ndani ya darasa wanawake na wanaume wanaochukua elimu isiyo rasmi, wapo darasani humo wakiwa wameketi kwenye viti na meza vya mbao wanasikiliza kwa makini, mafunzo wanayopewa na mwalimu aliyesimama mbele yao.

Wanawake wa tatu walio valia nguo za kushindia, wakiwa darasani wanafanya masomo yao ya jioni ya kujiandaa na vipindi vya darasani kesho yake; ikiwa ni namna moja wapo ya kujiongezea maarifa.

Wanaume watatu wako ndani ya darasa wakiwa wanaandika kwenye meza ya mbao kwa kutumia kalamu zenye wino mnene pamoja na makaratasi makubwa meupe tayari kwa ajili ya kujiongezea maarifa binafsi.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wa rika tofautitofauti, wameketi darasani kwenye meza zilizopangwa vizuri na viti. Wote wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao kuwafundisha.

Wanafunzi wa rika tofauti tofauti; wa kike na wa kiume wamekaa kwenye kimbweta cha chuo wakiwa wameweka vitabu vyao pamoja na madaftari juu ya meza; wanashirikiana kwa pamoja kusoma na kujiongezea maarifa.

Wanafunzi wamekusanyika katika eneo kubwa wakiwa wanafunzi wa rika tofautitofauti, wamekusanyika kwenye darasa lenye uwazi mkubwa wenye meza za mbao pamoja na viti, tayari kwa ajili ya kupokea elimu maalumu.

Ndani ya darasa kubwa, lenye mandhari ya kuvutia, wanafunzi wa rika tofauti tofauti wapo darasani humo wakisoma kwa pamoja, huku wote wakimsikiliza kwa makini mwalimu wa kike, aliyesimama katikati ya darasa hilo.

Mwanamke aliyejitanda kanga mabegani na kichwani amekaa kwenye eneo la wazi, akiwa amefungua kitabu maalumu chenye michoro ya picha pamoja na maneno, akijifunza kusoma na kuelewa kwa lugha ya picha inayostahili.

Katika ukumbi mkubwa wenye miundombinu ya kupendeza; ikiwemo taa zinazotoa mwangaza wa kutosha, wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume, wamekaa wakijadiliana kwa kutumia kompyuta mpakato.

Mzee wa makamu amesimama akiwa ameshikilia kamba ya katani pamoja na kibuyu, huku akiwa anaonekana yupo katika darasa lenye ubao wa rangi nyeusi na limeandikwa na chaki nyeupe.

Ndani ya darasa kubwa lenye miundombinu ya kisasa; wanawake kwa wanaume wameketi darasani humo kwa utulivu, wakiwa wameweka mezani kompyuta zao mpakato pamoja na chupa za maji, wakiwa wanabadilishana mawazo.

Katika jitihada ya kupata elimu isiyo rasmi, wanafunzi wa rika tofauti wapo ndani ya darasa kubwa lililowekwa kompyuta kwenye kila meza, huku mwalimu wa jinsia ya kike anapita kwa kila mwanafunzi kumsaidia.

Ndani ya darasa kubwa liliojengewa vizuri na lenye miundombinu ya kupendeza, wanafunzi wamekaa kwenye kompyuta zilizopo darasani humo; zinazowasaidia kusoma na wengine wanashirikiana kwa pamoja kusoma.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwangaza wa kutosha kutoka katika taa na mfumo wa kupitisha hewa ya baridi ndani, wanafunzi na wakufunzi wameketi kwa pamoja wakiendelea kujadili masomo yao huku wengine wakitumia kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa kubwa wanafunzi wa rika tofautitofauti wamekaa darasani humo, wakiwa wamefungua kompyuta mpakato pamoja na madaftari yao yanayowasaidia kusoma na kusikiliza kwa makini mafunzo darasani.

Katika ukumbi mkubwa wenye meza nyingi zilizopangwa katika mpangilio mzuri na kufunikwa vitambaa vya rangi nyekundu, wanafunzi wa rika tofauti wameketi kwa kujadili huku wengine wakitumia kompyuta mpakato.

Katika uwanja mkubwa uliofunikwa na turubai lenye rangi ya kijani, watoto pamoja na vijana wa rika tofauti wamekaa chini ya turubai hilo, wakiwa wanaendelea kufanya mtihani kwa utulivu.

Wanafunzi wamekaa nje ya jengo, wakiwa wanajadiliana kwa ufasaha, kwenye meza ya mzunguko. Wanatumia vitabu na pamoja na madaftari yao, wanajadiliana mambo tofauti ya chuo.

Ndani ya darasa kubwa, lenye madirisha na kupitisha mwanga wa kutosha, watu wengi wa rika na jinsia tofauti wameketi katika viti vya plastiki. Wote wakiendelea kumsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, aliyevalia tisheti ya rangi nyeupe na maandishi ya bluu.

Ndani ya darasa maalumu yenye watu wengi waliokalia viti vya matairi huku wameshikilia mapulizo, wapo wakiendelea kujifunza na kuongeza maarifa kutoka katika runinga kubwa iliyopo mbele yao.

Ndani ya darasa kubwa lenye madirisha linalopitisha hewa na mwanga wa kutosha. Wanafunzi wa rika tofautitofauti wa jinsia ya kike na kiume wako ndani wakiendelea kusoma na kusikiliza mafunzo ili kuongeza maarifa.

Watu wa makala tofauti tofauti wanawake kwa wanaume wameketi katika darasa kubwa, wakiwa katika hali ya kujisomea, wakiwa wanamsikiliza kwa makini, mwalimu aliyesimama mbele yao akiwafundisha.

Wanawake wa umri na rika ya watu wazima, wameketi darasani katika viti vya plastiki. Huku nyuma yao kukiwa na ubao wenye rangi nyeusi, ulioandikwa maandishi ya chaki nyeupe. Wote wakiwa na kiu na hali ya kujifunza ili waweze kuelewa masomo yao.

Mwalimu wa kiume amesimama mbele ya darasa, akiwa anawafundisha vijana wawili kwa kutumia daftari, namna ya kusoma na kuandika maneno tofautitofauti ya lugha ya kiswahili.

Wanafunzi wenye rika na umri tofauti wa kike na wa kiume wameketi darasani katika hali ya mzunguko wakionekana wanaendelea kujadili masuala ya elimu na kupata katika eneo hilo pasipo kujali umri wao wala rika lao wakati wa kujifunza.

Kundi la watu wazima lipo katika darasa, wakiwa wameinama chini ya meza wakiwa wanajifunza vitu mbalimbali, vinavyo wasaidia kuongeza maarifa yao ili wakayatumie katika maisha yao.

Wanaume wawili wa makamo, wamesimama katika eneo lenye miti mingi huku wakiwa wameshikilia vitabu vinavyowasaidia kuweza kujisomea na kuongeza maarifa.

Vijana watano wamesimama mbele ya ukumbi, wakiwa wanaonyesha vyeti vya kuhitimu masomo fulani. Vyeti hivi hupewa kama zawadi na alama inayoashiria kumaliza mafunzo fulani walioyachukua kwa kipindi cha muda.

Wanafunzi watatu wakike na wakiume, wako darasani na mwalimu wao wa kike, akiwa anawafundisha darasani nyakati za jioni, ndani ya darasa lililopangiliwa viti kwa mtindo mzuri.

Nje ya uwanja mkubwa, wanafunzi wa kike na wa kiume wamekaa kwenye viti vya mbao, wakiwa wanabadilishana maarifa na mawazo na wengine wanatumia vitabu pamoja na madaftari kusoma hoja zao.

Watu wazima wa jamii ya kimasai wakiwa wameketi darasani, katika hali ya kujifunza namna ya kusoma na kuandika kiswahili, huku wakiwa wanaonyesha vielelezo vilivyoandikwa herufi a, e, i, o, u.

Watu wazima wenye kiu ya kujifunza, kusoma na kuandika, wameketi darasani katika darasa lililojengwa vizuri na matofali ya kuchoma na limeezekwa mabati. Huku mwalimu anayewafundisha akiwa amesimama mbele yao na kuwaelekeza kwa makini namna ya kujua kufanya vitu hivyo.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wa jinsia ya kike, wakiwa wamekaa katika darasa tulivu, wakiendelea kufundishana kwa kutumia vitabu vinavyopatikana katika rafu za mbao zilizopangwa vizuri mwishoni mwa darasa hiyo.

Watu wa rika tofautitofauti, dwapo ndani ya darasa wakiwa wanajadili kwa pamoja masomo yao, wamekaa ndani ya darasa kwenye meza ya mbao, huku wanatumia kompyuta mpakato iliyowekwa mezani.

Ndani ya darasa, wanafunzi watatu wamekaa pamoja na kompyuta yao, baadhi yao wamevalia barakoa; wako wanajifunza namna mbalimbali za kutumia kompyuta kwa ajili ya kukamilisha kazi zao.

Ndani ya darasa kubwa wanafunzi wa jinsia tofauti ya kike na kiume wa rika tofauti wako ndani ya darasa hilo, wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopewa na mwalimu wao aliopo ndani kuwafundisha.

Watu wa rika na umri tofauti, wameketi katika darasa lenye mpangilio mzuri. Darasa lote likiwa na kompyuta wanazotumia wanafunzi hao kujisomea, huku wanafunzi wengine wakionekana wamekaa kwa pamoja wakiendelea kujadili.

Vikundi mbalimbali vya watu vipo ndani ya darasa moja kubwa, wakiwa wanatumia muda huu kupata maarifa mbalimbali. Wanatumia vitabu pamoja na madaftari, pamoja na makaratasi makubwa yenye maandishi.

Ndani ya ukumbi mkubwa watu wa rika tofautitofauti, wamekaa ndani ya ukumbi huo, wakiwa wanapata semina ya mafunzo inayowasidia kufanya shughuli zao mbalimbali, na wengine wamenyoosha mkono wakiashiria kuelewa.

Ndani ya darasa kubwa, wanafunzi wamekaa kwa mzunguko wakiwa, wanajadiliana mambo mbalimbali ya darasani. Wengine wamefunua kompyuta mpakato zinazowasaidia kuwakumbusha vitu wanavyosoma.

Wanawake kwa wanaume wameketi katika darasa wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo mezani hapo, huku mwanafunzi wa kiume akiwa ndo mwalimu kwa wenzake.

Katika darasa kubwa, watu wa rika tofautitofauti, wamekusanyika kupokea mawazo pamoja na taaluma tofauti, kutoka kwa mwalimu aliyevalia tisheti yenye rangi nyekundu, na anawapa maarifa hayo kwa bure.

Mwanamke aliyesuka nywele ndefu zenye rangi nyeusi amesimama mbele ya darasa, akiwa ameshikilia kompyuta mpakato inayomsaidia kusoma na kufanya kazi zake mbalimbali za chuoni.

Ndani ya ukumbi maalum watu kwa wanawake kwa wanaume wameketi katika meza kwa mzunguko wakiwa wameweka makaratasi na vitabu mezani huku wengine wakiwa wanaandika wakiwa wanajisomea na kujadili mada tofautitofauti.

Bwana shamba amesimama pembeni ya shamba kubwa la mahindi, akiwa na wanafunzi waliovalia barakoa, tayari kwa ajili ya kuwapa mafunzo na elimu mbalimbali, itakayowasaidia kupata mazao yenye ubora wa hali ya juu.

Wanafunzi wa elimu na rika tofauti wameketi darasani, huku wengine wakitumia kompyuta mpakato, wakionekana wanajifunza kwa umakini na kwa furaha katika hali ya kuongeza maarifa yao yatawasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Kundi kubwa la watu limeketi kutoka katika vivuli vya miti chini ardhini, wakiwa wanamsikiliza kwa makini kiongozi au mwalimu aliyesimama katikati yao anayewafundisha kwa ufasaha.

Ndani ya darasa linalotoa mafunzo ya saluni, wanawake wa rika tofautitofauti, wako darasani humo, wakiwa wanajifunza namna mbalimbali ya kutumia vifaa vinavyotumika kwenye saluni za wanawake kwa ajili ya kutengeneza nywele.

Ndani ya darasa kubwa, wanafunzi wa rika tofauti tofauti. Wamekaa wakijadiliana kwa pamoja, kupitia kompyuta mpakato, iliyowekwa juu ya meza. Hali hii, inaonesha ushirikiano uliopo, katika kutafuta elimu.

Watu tofautitofauti wa jinsia ya kike na ya kiume wameketi darasani kwenye meza na viti vya mbao wote wakiwa wana angalia mbele kwa umakini, kumsikiliza mwalimu anaye wafundisha ili wajiongezee maarifa.

Ndani ya ukumbi mkubwa, watu tofauti tofauti ikiwemo vijana na watu wazima, wameketi darasani wakiwa wanasikiliza kwa makini, Mwalimu aliyesimama katikati yao anayewafundisha.

Watu wazima wamesimama ndani ya darasa, pembezoni kwa ukuta uliobandikwa karatasi la kujisomea la kuonyesha namna na nyezo mbalimbali za kutumika wakati wa kusoma.

Watu wa makamo wa jinsia ya kike na ya kiume wameketi ndani ya ofisi wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato iliyowekwa mezani, huku mmoja wao akiwa anawafundisha.

Wanaume kwa vijana wameketi darasani, wakiwa wanaendelea kuandika katika makaratasi yao, wakiwa wanatumia kalamu za wino katika hali ya utulivu inayowasaidia kufikiria kwa makini katika kujibu mtihani.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa wanaendelea kujifunza na kuandika katika makaratasi makubwa ya rangi nyeupe, yaliyoandikwa na wino mnene wa rangi ya bluu. Huku mwalimu wao akiangalia kwa makini na kuhakikisha wanafunzi hawa wanajifunza namna ya kuandika na kusoma vizuri.

Wanawake wanne waliovaa vizuri nguo zao za vitenge wako ndani ya darasa, wakiwa wamekaa kwenye madawati ya mbao, huku mwanamke mmoja akiwa amesimama mbele, na kuwafundisha wenzake namna ya kusoma maneno tofauti tofauti.

Ndani ya darasa kubwa, wanawake kwa wanaume wa jamii tofauti tofauti, wameketi wakishirikiana kusoma, wanasikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao kuwafundisha, huku wengine wakinyoosha mikono.

Ndani ya darasa kubwa, wanafunzi wa rika tofautitofauti pamoja na watoto wamekaa darasani humo wakiwa wako tayari kujifunza, wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, tayari kwa kuwafundisha.

Kundi la wanawake na wanaume, wamekaa katika eneo la wazi kwenye meza iliyotandikwa vizuri, wakiwa wameweka mezani vitabu, madaftari pamoja na kompyuta mpakato, wakendelea kujadiliana masuala mbalimbali.

Kundi la watu wamekaa darasani, wakiwa wamefungua vitabu vyao na kujisomea, mbele ya darasa hilo kuna ubao wenye rangi nyeusi uliobandikwa vizuri karatasi zenye rangi nyeupe.

Wanakijiji wa rika tofautitofauti wa jinsia ya kike na kiume, wamekaa kwenye mkeka wakiwa wanasikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama, anaewafundisha kwa kutumia karatasi iliyobandikwa ukutani.

Ndani ya darasa kubwa lililopangwa vizuri, meza pamoja na viti vya mbao, wazee na vijana wa rika tofautitofauti, wako ndani ya darasa hilo, wakiwa wameinamia makaratasi meupe, yakiashiria ni mitihani.

Ndani ya darasa lililopangiliwa madawati ya mbao, wanafunzi wa rika tofautitofauti wamekaa kwenye madawati hayo, huku mezani wakiwa wameweka madaftari pamoja na vitabu wakiwa wanajisomea.

Wanaume wawili wa makamu wamechuchumaa chini ya ardhi wakiwa wanaangalia picha ya mtoto pamoja na mti, ikiwa ni hali ya kujifunza na kuongeza maarifa na kujua namna ya kusoma kwa lugha ya picha.

Ndani ya darasa kundi la watu wa rika mbalimbali vijana na watu wazima wamekaa kwenye madawati ambao, wakiwa wanasikiza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayewafundisha kwa kutumia ubao mweusi.

Mwalimu wa jinsia ya kiume, amesimama mbele ya darasa, akiwa anawasaidia wanawake pamoja na wanaume wa rika tofauti namna ya kujua kusoma na kuandika lugha ya kiswahili kwa ufasaha.

Vijana watatu wako ndani ya darasa, kwenye darasa lenye miundombinu mizuri lenye madirisha makubwa yanayoingiza mwanga na hewa ya kutosha. Wanatumia kompyuta mpakato waliyoweka juu ya meza, inayowasaidia kwenye kusoma mambo mbalimbali ya chuoni.

Wanafunzi wa rika tofauti tofauti watu wazima kwa vijana wameketi ndani ya darasa, lililopangiliwa vizuri meza na viti vya mbao, wote wakiwa wameinama chini, wanafanya mtihani wao kwa umakini wa hali ya juu.

Ndani ya darasa kubwa lililopangiliwa viti na madawati , wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamekaa kwa mpangilio mzuri katika darasa kubwa lenye mwangaza wa kutosha unaotoka katika taa na madirisha makubwa, wote wakionyesha kiu na hali ya kujifunza katika darasa hilo.

Bwana shamba amesimama na kundi la watu wanao pata elimu juu ya mimea mbalimbali, na namna ya kutunza mashamba; ili waweze kupata mbegu bora na mazao yenye thamani kubwa.

Mwanafunzi mwanamke aliyesuka vizuri nywele aina ya rasta amesimama ndani ya maktaba yenye vitabu vingi vya kutosha vilivyopangwa kwenye rafu za mbao akichagua kitabu cha kumfaa kwajili ya kujisomea.

Wanafunzi wa jinsia ya kike wanaojifunza mambo ya saluni wameketi darasani kukiwa na vifaa mbali mbali vya saluni nyuma yao vitendo namna ya kutengeneza nywele za wateja ili waweze kupata mafunzo yatayo wasaidia kipindi watakapo kwenda kujiajiri au kuajiliwa.

Wanaume kwa wanawake wa jamii ya kiislamu waliovalia vizuri mavazi yao wako ndani ya darasa, wakiwa wanajisomea kwa kutumia karatasi kubwa nyeupe zilizowekwa juu ya meza.

Kundi kubwa la watu wazima wameketi katika viti vya plastiki vya rangi nyeupe vilivyopo chini ya miti mingi iliyotengenezwa kivuli, huku watu wote wakisikiliza kwa umakini mwalimu anaewafundisha.

Wanawake wawili wamekaa ndani ya maktaba iliyojengwa vizuri, yenye taa zinazotoa mwangaza wa kutosha na rafu zilizojaa vitabu, wanatumia kompyuta mpakato pamoja na vitabu kujisomea.

Watu mbalimbali wamekusanyika, wakiwemo: watawa, vijana na wazee; wanashirikiana katika kujadili mambo mbalimbali, hata kuongezeana maarifa kwenye maisha ya kila siku.

Wazee na wanawake wa jamii ya kiislamu, wamekaa pamoja ndani ya darasa maalumu, wakiwa wamezunguka meza iliyofunikwa kitambaa cheupe, tayari kwa ajili ya kubadilishana maarifa mballimbali ya dini.

Ndani ya chumba chenye kompyuta zilizopangwa kwenye kila meza, wanafunzi wa rika tofauti tofauti wamekaa wakizitumia, wakiwa wanaendelea kufanya kazi zao za masomo.

Wanawake mbalimbali waliobeba watoto wao wadogo wapo ndani ya tenti maalumu, wakiwa wanasikiliza kwa umakini mwanamke aliyesimama mbele yao, na kuvalia kizibao cha rangi nyekundu anayetoa elimu juu ya mama na mtoto.

Katika darasa kubwa, lenye miundombinu ya kisasa, kama vile taa za kutoa mwangazawa kutosha, pamoja na meza na viti vilivyotengenezwa kwa miundombinu ya kisasa, wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi darasani, wote wikimsikiliza kwa makini mwalimu aliesimama mbele yao anawafundisha.

Ndani ya darasa kubwa lenye rafu nyeupe iliyopangwa vitabu, wanafunzi wa rika tofautitofauti, wa kike na wa kiume, wamekaa darasani humo wakijisomea kwa kutumia madaftari yao.

Wazee wa makamo pamoja na wageni wa kigeni nchini wameketi darasani, huku wengine wamefungua kompyuta zao mpakato wakiwa wanaangalia mbele kuwasikiliza kwa makini anayewafundisha aliyepo mbele yao.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofauti, wapo ndani ya darasa moja, wakiwa wamekaa kwenye viti na meza za mbao, wamevaa tisheti zinazofanana za rangi nyeupe, wakiwa tayari kwa ajili ya kupokea mafunzo.

Ndani ya chumba, kikubwa kilichopangwa vizuri meza za mbao ambazo zimewekewa kompyuta juu ya meza hizo. Wanafunzi wa chuoni hapo wako ndani ya chumba hicho, wakijisomea na kubadilishana mawazo kwenye kompyuta.

Ndani ya darasa, watu wa rika tofautitofauti wamo ndani humo, wakiwa wanajifunza kusoma pamoja na kuandika. Pia wanabadilishana maarifa tofautitofauti kutoka kwenye vitabu maalumu walivyopewa.

Bwana shamba wa jinsia ya kike yuko shambani na wanafunzi mbalimbali wanaochukua mafunzo yatakayowawezesha kufanya shughuli bora za kilimo ikiwemo kupata mazao mengi na yenye faida kubwa.

Wanaume wawili wamekaa ndani ya darasa wakiwa wanajadiliana masomo yao ya chuoni kwenye hali ya upepo, huku wamefungua kitabu pamoja na kompyuta mpakato walioweka juu ya meza ili yaweze kuwachangia katika mahojiano.

Vijana kwa watu wazima wa rika tofauti wamekaa ndani ya darasa wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayewafundisha, huku nyuma kukiwa na rafu iliyojaa vitabu vingi.

Katika mahafali ya kuhitimu elimu ya watu wazima. Wanafunzi wanapokea vyeti kutoka kwa mwalimu wao, aliyevalia vizuri joho lenye rangi ya bluu na nyekundu. Mwanafunzi huyu anaonyesha furaha ya mafanikio aliyoyapata na elimu katika chuo hiki cha elimu.

Wanakijiji wamekusanyika katika eneo la wazi wakiwa wamekaa kwenye mkeka wa rangi ya bluu. Wanapokea elimu kutoka kwa mwanamke aliyesimama na amebandika karatasi ukutani.

Ndani ya ukumbi mkubwa wanafunzi wamekaa katika makundi tofautitofauti, wakiwa wamevalia vitambulisho vyao wanajifunza kwa kusoma pamoja na kutengeneza maudhui mbalimbali ya darasani.

Ndani ya darasa kubwa lenye madirisha yanayoingiza mwanga pamoja na taa za kisasa zinazomulika kwa nguvu, wanafunzi wa rika na umri tofauti wa jinsia ya kike na kiume wamekaa kwa utulivu wakimsikiliza mwalimu wao anayepita katikati yao na kuwafundisha.

Wanawake wawili waliojitanda kanga pamoja na shungi za kiislamu na Mwanaume mmoja, wamekaa darasani wakiwa wanajisomea kwa kutumia nyenzo mbalimbali kama vile kompyuta mpakato.

Wanawake wawili wa makamo wako ndani ya darasa kubwa, lenye rafu ya mbao nyuma yake lililopangiliwa vizuri vitabu. Wanatumia vitabu hivyo kusoma na kujadiliana mambo mbalimbali.

Mwanamke aliye jitanda vizuri kanga kichwani na mabegani, amekaa kwenye dawati akiwa amefungua kitabu ili aweze kujifunza namna ya kusoma na kuandika na kujiongezea maarifa.

Kundi kubwa la watu wazima, wameketi ndani ya darasa, katika viti vilivyopangiliwa, wakiwa wanapiga makofi, ikiwa ni namna moja ya kujifunza na kujiburudisha wakati wa vipindi vya darasa.

Ndani ya darasa, wanafunzi wa jinsia tofauti na wa umri mbalimbali wameketi wakiwa wamevaa barakoa. Wote wanasikiliza kwa makini mwalimu alie simama mbele yao.

Ndani ya darasa kundi maalumu la watu wamekaa katika hali ya kujadiliana, wengine wanatumia vitabu na wengine wanatumia kompyuta mpakato, ili kufanya majadiliano ya kikundi.

Kundi la watu wazima limekaa ndani ya darasa katika makundi mbalimbali, wakiendelea kusoma kwa kujadili huku wengine wakiwa wameshikilia makaratasi makubwa, yanayoandikwa kwa wino mnene kama kielelezo cha kujisomea.

Ndani ya darasa kubwa na la kisasa lenye miundombinu mizuri kama taa zinazo angaza vizuri pamoja na feni inayotoa hewa ya kutosha katika darasa hili, wanafunzi wa elimu ya juu wa rika na umri tofauti wameketi wakiendelea kujadili kwa pamoja na kwa furaha.

Wanafunzi wa rika na umri tofauti, wamesimama katika darasa lililotengenezwa na miundombinu ya umeme. Watu hawa wakionekana wakiendelea kujipatia mafunzo ya umeme katika darasa hili, kwa kutokuzingatia umri wao wala rika lao.

Wanafunzi wa rika tofauti tofauti wamekaa ndani ya darasa kwenye meza ya mzunguko wamekalia viti vyenye rangi nyekundu wakiendelea kujadiliana kwa kushirikiana, nyuma ya darasa hilo kuna mabango yenye maandishi mbalimbali.

Vijana watanashati wamesimama pembezoni kwa ukuta wakiwa wanaendelea kujisomea na kutafakari njia wanazozitumia kipindi cha kujisomea au cha kujifunza masomo wawapo darasani.

Ndani ya darasa, kubwa wanaume kwa wanawake wa rika tofauti, wakiwa wamekusanyika kupokea elimu isiyo rasmi, wakionesha jitihada zao kwa kutumia kompyuta mpakato wazoziweka mezani pamoja na madaftari.

Vijana wa rika tofautitofauti wako nje ya nyumba, wakiwa wamekaa kwenye viti vya mbao, wamekaa kwa pamoja wakijadiliana masomo yao mbalimbali, wengine wanatumia madaftari kunakili.

Katika jitihada za kupokea elimu isiyo rasmi, watu wazima wa rika tofauti wako ndani ya chumba maalum chenye kompyuta kwenye kila meza, huku wakiwa wanafundishwa na mwalimu anayepita kuhakikisha kila mwanafunzi anaelewa.

Watu wa rika tofautitofauti wa jinsia ya kike na ya kiume, wameketi ndani ya darasa kwenye viti na meza za mbao, wote wakiwa wanaangalia mbele kuonesha hali ya umakini na kumsikiliza mwalimu anayewafundisha.

Wanaume na vijana wa makamo wako ndani ya darasa kubwa wakiwa wamezunguka meza moja ya mbao iliyowekwa karatasi kubwa lenye rangi nyeupe, wanatumia kalamu ya bluu pamoja na nyekundu kuandika juu ya karatasi hilo.

Wanawake wanne waliovalia vitenge wamekaa katika darasa, wakiwa wanashirikiana na kujadiliana kujua kusoma maneno tofautitofauti, yaliyoandikwa ubaoni na mwanamke mwenzao anayewafundisha.

Ndani ya darasa kubwa, wanafunzi wa rika tofautitofauti wa kike na wa kiume wamekaa wakijadili masomo yao darasani, huku wakiwa wanatumia vitabu pamoja na kompyuta mpakato walizoweka juu ya meza.

Mwanamke wa makamo, amejitanda kanga kichwani na mabegani. Akiwa amekaa kwenye dawati la mbao. Akiwa anajisomea kutoka katika kitabu kilichoandikwa herufi mbalimbali ili kujiongezea maarifa.

Ndani ya darasa, watu wa rika tofauti tofauti wa kike na wa kiume, wamekaa kwenye viti vya plastiki, wote wakiwa tayari kupokea elimu wanayopewa na mtoa huduma aliyesimama katikati yao, anaewapa elimu na maarifa mbalimbali.

Wanawake wa rika kubwa wameketi katika madawati ya mbao, wakiwa wamejitanda kanga zao na mezani kuna madaftari wanayotumia kusoma. Wote wakiangalia mbele, wakionekana kujifunza kitu kutoka kwa mwalimu anayewafundisha aliyeketi mbele.

Wanawake wa makamo pamoja na mwanaume mmoja, wameketi ndani ya darasa wakiwa wanasoma na kufundishana kupitia katika kompyuta mpakato iliyopo mezani ili waweze kujiongezea maarifa.

Ndani ya darasa lenye miundombinu ya kisasa, wanaume kwa wanawake wameketi darasani humo, wakiwa wameweka mezani chupa za maji pamoja na kompyuta mpakato zinazowasaidia kubadilishana maarifa tofautitofauti.

Wanaume wawili na mwanamke aliye valia barakoa wamekaa ndani ya darasa wakiwa wanasoma kwa kutumia kompyuta iliyopo mbele yao, huku wakimfundisha mwana dada namna ya kutumia kompyuta hiyo.

Mwanamke wa makamo amesimama mbele ya darasa, akiwa anaandika kwenye ubao mweusi, namna tofauti za kuandika herufi na kuumba maneno mbalimbali ili aweze kujipatia elimu.

Ndani ya darasa, watu wa rika tofautitofauti wapo katika chumba hicho maalumu kilichowekewa kompyuta kwenye kila meza. Wakiwa wanazitumia kompyuta hizo kwa ajili ya kujifunza kufanya mambo mbalimbali kwa kutumia kompyuta.

Watu wazima wa jinsia ya kiume na ya kike wamekaa darasani, darasa lenye mwangaza wa kutosha na matangazo mbalimbali, yaliyobandikwa wote wakiwa katika hali ya kujisomea kutoka katika kompyuta mpakato iliyopo mezani.

Ndani ya darasa wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wameketi wakitumia kompyuta kujifunzia, huku mwalimu wao aliyevalia sare ya rangi nyeusi na nyeupe anapita kwa kila mwanafunzi na kuhakikisha anaelewa kile anachojifunza darasani.

Ndani ya darasa kubwa wanafunzi wamekaa kwa mpangilio mzuri wengi wao wakiwa wamevalia barakoa, wote wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao na kuwapa maarifa mbalimbali.

Mwanamke aliyejitanda mtandio kichwani, ameshikilia cheti chenye maandishi yanayosomeka "cheti cha kumaliza", ikiwa ni ishara ya kuhitimu mafunzo na masomo aliyokuwa anayasoma wakati akiwepo darasani.

Ndani ya darasa kubwa, wazee kwa vijana wamekaa kwenye meza pamoja na viti vya mbao, wakiwa wanaendelea kufanya kazi ya mtihani iliyopo kwenye meza hiyo. Hali hii inaashiria ukimya na utulivu uliopo katika elimu za juu.

Kundi la watu wazima wa jinsia ya kike na ya kiume, wamekusanyika ndani ya nyumba, wakiwa wanaongeza maarifa yao kwa kujisomea na kufundishana mambo mbalimbali ili waweze kwenda kufanya maisha yao ya kila siku.

Ndani ya darasa kubwa, lenye wanafunzi wa rika tofautitofauti, wa kike na wa kiume, wamekaa wakiwa wanapokea mafunzo maalumu, kutoka kwa walimu waliojitolea kuwapa watu hawa elimu hiyo.

Ndani ya darasa kubwa, wanafunzi wa rika tofautitofauti, wamekaa darasani hapo, wakiwa wanajadiliana kwa kutumia madaftari pamoja na vitabu vilivyowekwa vizuri juu ya meza. Taswira hii inaoonyesha ushirikiano uliopo kwa wanafunzi.

Kundi la watu wamesimama katika darasa lenye mwanga wa kutosha kutoka katika taa, wote wakionekana kujifunza kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele yao. Wanapata elimu hii inayowapa maarifa, yatayoweza kuwasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Mwanafunzi wa elimu ya juu amesimama katika darasa lenye watu wengi, akiwa ameshikilia kompyuta mpakato mkononi, anayotumia katika kujifunza na kupata elimu katika eneo hili pasipo kujali umri wake wala lika lake.

Wanawake waliojitanda mavazi ya kanga wamekaa darasani katika madawati ya mbao, wakiwa wanasoma kwa kutumia madaftari, na wote wakiangalia mbele, kusikiliza kwa makini mwalimu anayewafundisha.

Kikundi cha watu kiko nje ya jengo, wakiwa wamekaa kwenye meza iliyofunikwa vizuri vitenge, wamefungua kompyuta mpakato pamoja na madaftari, wakijadiliana na kuandika mawazo yao kwenye madaftari hayo.

Mwanamke amekaa darasani akiwa anatumia karatasi, daftari, pamoja na kalamu. Akiwa anajifunza kuandika na kusoma kwa ufasaha, lugha ya kiswahili kutoka kwenye vitabu maalumu vya kujifunzia.

Watu wazima wameketi darasani wakiwa wanajisomea katika darasa lenye miundo mbinu nzuri pamoja na rafu la vitabu lililo pangwa vizuri wakiwa wanasoma kwa kutumia kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa umri na rika tofauti wakiwa nchini na wageni, wameketi darasani kwa utulivu na wengine wameweka kompyuta mpakato juu ya meza zao. Wote wakiendelea kupata elimu katika darasa hili pasipo kujali umri wao wala rika lao.

Vijana na watu wazima wa rika tofauti tofauti, wako ndani ya darasa kubwa wakiwa wamekaa kwenye meza pamoja na viti vya mbao , wameinamia makaratasi yao ya mtihani katika hali ya utulivu na hali ya kuvutia.

Ndani ya chumba cha fundi cherehani wanafunzi watatu wako pamoja na fundi huyo, wakiwa wanajifunza mbinu mbalimbali za kukata na kushona nguo ili waweze kujipatia maarifa ya kujiajiri wenyewe.

Ndani ya darasa kubwa, wanafunzi wa rika tofauti tofauti, wa kike na wa kiume, wamekaa wakimsikiliza kwa makini mwalimu anaowafundisha kwenye ubao wenye rangi nyeupe ulioandikwa na maneno ya bluu.

Wanawake kwa wanaume wenye umri na rika tofauti wameketi darasani kwa pamoja, wakiwa wamekalia viti na meza za mbao, wote wakionekana kujifunza na kujipatia elimu ya watu wazima inayowasaidia katika maisha yao ya kila siku.

Kundi la watu wazima wa jinsia ya kike na ya kiume, wameketi katika meza iliyo funikwa vizuri, huku wakiwa katika hali ya kujadiliana kwa kutumia madaftari pamoja na kompyuta mpakato vilivyopo mezani.

Vijana wanne wamesimama katika eneo la wazi wakiwa wameweka vifaa tofautitofauti juu ya meza pamoja na kompyuta mpakato, wanashirikiana kwa pamoja kutengeneza nishati ya umeme inayotumika kwenye vitu mbalimbali.

Wanafunzi wa kike wamesimama, huku wameshikilia vitabu vilivyochorwa ramani ikiwa ni hatua moja wapo wa kujifunza namna ya kusoma ramani ili waweze kujiongezea maarifa.

Vijana wawili wa kiume wamekaa ndani ya darasa lenye mwangaza wa kutosha unaotoka katika madirisha. Wanatumia kompyuta mpakato pamoja na vitabu vyao na kubadilisha mawazo na kijadiliana mambo tofauti tofauti.

Vijana wa rika na umri tofauti, wa jinsia ya kike na ya kiume. Wamekaa nje ya majengo ya rangi tofautitofauti, ikiwemo nyeupe katika viti vya mbao, wakiendelea kujisomea kwa kutumia vitabu. Hali hii inaonyesha ushirikiano na umakini uliopo katika kujifunza.

Katika kupata elimu ya watu wazima watu wazima wa makamo wamesimama katika darasa wakiwa katika hali ya mazoezi wakiwa wanajifunza kutoka katika mzee mwenzao aliyesimama katikati yao na kuwaelekeza namna ya kufanya.

Mwanaume wa makamo amesimama mbele ya darasa nyuma ya ubao wenye rangi nyeusi ulioandikwa na chaki nyeupe, akiwafundisha wanafunzi namna ya kutengeneza kamba pamoja na mifuko ili kupata mpira.

Katika eneo la wazi lililopangwa vizuri viti vya rangi mbalimbali, wanafunzi wa elimu ya watu wazima wanaojifunza elimu isiyo rasmi, wamekaa katika viti hivi katika eneo la wazi nje wote wakitazama mbele na kumwangalia mwanafunzi mwenzao aliyesimama mbele yao, anayewafundisha kwa kutumia ubao wa makaratasi pamoja na kalamu ya wino mnene.

Ndani ya darasa kubwa lililopakwa rangi ya bluu, wanawake kwa wanaume wa rika tofauti, wamekaa darasani humo wakiwa wanajadili mada mbalimbali kwa kutumia vipeperushi pamoja na makaratasi waliyoyachonga.

Ndani ya darasa kubwa wanafunzi wa rika tofauti tofauti wamekaa darasani humo, wote wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyevalia suti ya rangi ya bluu anayewafundisha kwa umakini na ufasaha.

Ndani ya darasa kubwa, lililosheheni watu wa rika tofautitofauti, wanawake kwa wanaume, wamekaa wakipokea elimu isiyo rasmi kutoka kwa mwalimu aliyesimama katikati ya darasa hilo.

Ndani ya darasa kubwa, meza na viti vya mbao vimepangiliwa vizuri wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume wa rika tofautitofauti wamekaa na wote wakiangalia mbele kusikiliza kwa makini wanachofundishwa.

Wanaume wawili wamechuchumaa katikati ya ukumbi, wakiwa wanabadilishana mawazo ya kutengeneza picha hii nzuri inayoenda kutundikwa ukutani. Wanapeana maarifa tofautitofauti ya kufanya picha iwe nzuri zaidi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wa dini ya kiislamu wameketi pamoja katika meza ya mzunguko wakiendelea kujadili na kujadiliana kwa umakini huku mezani kukiwa na makaratasi na vitabu mbalimbali wanavyo vitumia katika kujisomea.

Ndani ya darasa, wanafunzi wa kike na wa kiume wa rika tofautitofauti. Wameketi darasani kwenye meza za mbao pamoja na viti. Wakiwa wanamsikiliza kwa makini, mwalimu aliyesimama mbele yao.

Vijana wawili wa kiume wamekaa ndani ya darasa lenye madirisha makubwa, yanayotoa mwangaza na hewa ya kutosha, wakiwa wanashirikiana kusoma kwa kutumia kompyuta mpakato, pamoja na kitabu walichoweka mezani.

Mwalimu wa jinsia ya kiume aliyevalia kitambulisho kinacho ning’inia shingoni yuko darasani, akiendelea kuwafundisha kwa ufasaha wanafunzi wa rika tofauti waliopo darasani humo.

Mwalimu wa jinsia ya kiume yuko ndani ya darasa na wanawake wa kike, waliokaa darasani kwa muundo wa mzunguko. Nyuma ya darasa kuna ubao wenye rangi nyeusi, uliobandikwa karatasi nyeupe kwa ajili ya kujifunzia.

Ndani ya ukumbi mkubwa uliojaa watu wa rika tofauti tofauti, wa kike na wa kiume, wamekaa wakipokea semina pamoja na mafundisho, huku wengine wakiwa wamenyoosha mkono juu kuonyesha uelewa au kutaka kuuliza swali.

Wanafunzi wa kike wakiwa wameshikilia vitabu, vinavyoonesha picha za ramani, ikiwa ni nyenzo muhimu wa yakujisomea mashuleni kusoma ramani tofauti tofauti.

Wanawake wawili wa makamo wamekaa ndani ya darasa la kisasa wakiwa wanajisomea na kutumia vitabu na madaftari, huku ndani mwa darasa hilo kukiwa na ramani inayoning'inia ukutani.

Vijana watatu wa rika tofautitofauti wako ndani ya darasa wakiwa wanasoma kwa kutumia kompyuta mpakato waliyoiweka juu ya meza hiyo. Wanajadiliana mambo mbalimbali na kuongezeana maarifa kwenye kusoma.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na wakiume wameketi pamoja kwenye meza ya duara, wakiwa wameweka viti vyao kama kifaa cha mtandao, wote wakipiga picha ya pamoja ya furaha katika maeneo ya shule wanapojifunza.

Wanafunzi wa rika tofauti wamekusanyika ndani ya darasa, wakiwa wanachukua mafunzo maalumu. Wanajadiliana kwa pamoja mambo mbalimbali na kuandika katika karatasi kubwa yenye rangi nyeupe.

Wanafunzi maalumu wamekaa ndani ya darasa, wakiwa katika masomo yao ya jioni. Wamefungua vitabu pamoja madaftari yao, inayowasaidia kujiongezea maarifa ya jioni kwa ajili ya kujiandaa siku nyingine chuoni.

Mwanamke aliyesuka rasta ndefu zenye rangi nyeusi, amesimama katikati ya darasa akiwa ameshikilia kompyuta mpakato, tayari kwa ajili ya kwenda kukaa sehemu na kufanya masomo yake ya kumuongezea taaluma.

Ndani ya darasa kubwa lililopangwa vizuri viti pamoja na meza. Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wa rika tofautitofauti wako darasani, wakiendelea kusoma kwa vitendo maumbo mbalimbali.

Wanawake wako katika chumba kidogo chenye cherehani, wakiwa wanajifunza namna ya kupima nguo na kukata, ili waweze kupata mafunzo ya ufundi cherehani na wakajiajiri.

Mwanaume amesimama mbele ya darasa, akiwa anawapatia vijana wawili elimu isiyo rasmi, kwa kuwa anawafundisha kusoma pamoja na kuandika, wakiwa katika umri ulioenda na sio watoto wadogo.

Ndani ya darasa kubwa, wanafunzi wa rika tofauti tofauti, wa kike na wa kiume, wamekaa wakiwa wanaendelea kujisomea. Ndani ya darasa hilo, kuna rafu nyeupe iliyojaa vitabu vilivyopangiliwa vizuri.

Katika halfa fupi ya kuwapongeza wanafunzi wa elimu ya watu wazima wanaohitimu masomo yao katika chuo hiko, mwanafunzi wa jinsia ya kiume anapokea cheti chake kutoka kwa mwalimu mtanashati aliyevalia suti, wote wakionyesha nyuso za furaha.

Watu wa rika tofauti tofauti wamekaa ndani ya darasa kubwa wakiwa wamekaa kwenye viti pamoja na meza za mbao, wameinamia makaratasi yao wanayoyaandika kwa umakini na usahihi, ikiashiria ni jambo la mtihani.

Ndani ya jengo kubwa la darasa lililopangiliwa vizuri meza za mbao pamoja na viti, wanafunzi wamekaa darasani humo kwa mpangilio mzuri wakiwa wanasoma na kusikiliza kwa makini mafunzo.

Wanawake kwa wanaume wamekaa na wengine wamesimama katika darasa, huku wakiwa wamezunguka meza iliyofunikwa na kitambaa cheupe, wakiwa katika hali ya kujadiliana na kufundishana mambo mbalimbali.

Vijana wawili wakiwa katika hali ya utulivu wamekaa katika jengo lenye madirisha makubwa ya vioo, wakitumia kompyuta mpakato pamoja na madaftari kujisomea, yote wakionyesha kiu ya kujifunza na kupata maarifa yatakayowasaidia katika maisha yao kila siku.

Ndani ya darasa lenye uwazi wa kutosha na madirisha makubwa yanayopitisha mwanga na hewa, wanafunzi wa rika tofautitofauti wameketi wakiskiliza kwa makini mwalimu aliesimama mbele yao kuwafundisha.

Ndani ya darasa kubwa lililopangiliwa vizuri meza pamoja na viti vya mbao, wanafunzi wa rika tofauti tofauti ikiwemo wazee wanasoma katika meza hizo wakiwa wameweka karatasi nyeupe juu yake.

Wanaume wa rika tofauti wapo darasani wakiwa wanaendelea kusoma na kuandika, huku wanatumia nyenzo maalumu kama karatasi kubwa nyeupe pamoja na peni nene za rangirangi.

Ndani ya darasa wanafunzi wa rika tofauti wakike na wakiume wako pamoja na mwalimu wao, anaewafundisha mafundisho ya darasani kwa nyakati za jioni katika darasa lililopangiliwa viti.

Wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume, mwingine akiwa amekaa na mwingine akiwa amesimama na mwalimu na kutumia komyuta huku wakiwa wanaelewa namna wanavyofundishwa na mwalimu wao katika kupata elimu inayowasaidia katika maisha ya kila siku.

Kundi la watu wazima wako ndani ya darasa wakiwa wamekaa kwenye mpangilio wa kuzunguka, huku wameshikilia vitabu kila mmoja akionyesha kiu na hali ya kutaka kujifunza na kupata maarifa mbalimbali ya kuwasaidia katika maisha yao.

Ndani ya darasa lenye mpangilio mzuri wa viti vya mbao na meza wanafunzi wa rika tofautitofauti, wameketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu anaepitia katikati yao kuwafundisha.

Kikundi cha watu wa rika tofautitofauti wamekaa kwa mzunguko kwenye meza kubwa nyeupe, wakiwa wanajadili mambo tofautitofauti kwa kutumia madaftari na vitabu walivyoweka juu ya meza.

Wanafunzi wa makamo wamesimama na wengine wamekaa, wa jinsia ya kike na kiume wakiwa katika hali ya kujadili kwa kutumia kompyuta mpakato iliyoko juu ya meza.

Wanafunzi watatu wa rika tofauti tofauti (wa kike na wa kiume) wako ndani ya darasa moja kubwa, wakiwa wameweka kompyuta mpakato wanayoitumia katika kusoma na kijadiliana mambo mbalimbali, iliyowekwa juu ya meza.

Wanawake wawili wa makamo wameketi darasani, wakiwa wanaendelea kuelekezana na kujisomea, wakitumia vitabu huku nyuma madarasa hilo ukiwa na afyabu iliyopangiliwa vizuri.

Wanafunzi wa kike wako ndani ya darasa, wakiwa wamekaa kwa utulivu kwenye meza pamoja na viti vya mbao. Wameweka juu ya meza hiyo vitabu na madaftari, inayowasaidia kusoma kwa ufasaha wa hali ya juu.

Fundi cherehani wawili wamekaa katika ofisi yao, wakiwa wanaendelea kushona nguo, huku mwanafunzi wa kike amekaa pembeni ya fundi, tayari kwa ajili ya kujifunza namna tofauti za kukata nguo na kuzishona.

Ndani ya darasa kubwa lenye miundombinu ya kisasa na taa zinazotoa mwangaza wa kutosha, wanafunzi wenye rika tofauti wapo darasani humo, wakipokea mafunzo kutoka kwa mwalimu wa kiume aliyesimama mbele ya darasa.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wameketi darasani kwa utulivu katika darasa lenye viti vya rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu na bluu. Wote wanatumia makaratasi na vitabu kuandika, wakionyesha hali ya kujifunza pasipo kujali umri wao wala rika lao.

Wanafunzi wa kike na wa kiume, wa rika tofautitofauti, wako darasani wakiwa wanachukua mafunzo maalumu wanayofundishwa na mwalimu wao wa kike aliyesimama mbele yao, anawafundisha kwa ufasaha.

Vijana wa rika tofauti tofauti wako ndani ya darasa kubwa na la kisasa lenye miundombinu inayopendeza na taa za kuangaza, wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopewa na mwalimu wa kiume aliyesimama katikati yao.

Wanafunzi wakike na wakiume wa rika mbalimbali, wako darasani wakiwa wanafundishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao, aliyevalia nguo za rangi nyeusi anaowafundisha kwa ufasaha.

Vijana kwa watu wazima wa rika tofauti, wako ndani ya darasa kubwa wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopewa na mwalimu anayekuwa amesimama mbele ya darasa hilo; ikiwa sasa wako kwenye kipengele cha kupongezana.

Vijana wa kiume wamesimama na wengine wamekaa ndani ya darasa kubwa lililojazwa kompyuta nyingi za rangi nyeupe wanatumia kompyuta hizo katika kurahisisha shughuli zao za masomo.

Wanafunzi wa rika tofautitofauti wako ndani ya darasa lenye mandharii ya kuvutia, wakiwa wanasoma kwa ufasaha na kumsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama katikati yao, anayewafundisha kwa sauti ya juu.

Mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama mbele ya darasa, akiwa anawafundisha vijana wawili waliokaa kwenye dawati la mbao. Anawafundisha kusoma na kuandika kwa ufasaha lugha ya kiswahili.

Wanawake wa makamo waliojitanda vizuri kanga kichwani na kifuani wamekaa kwenye madawati ya mbao, yaliyopo ndani ya darasa huku wote wakiangalia mbele kwa makini wakionesha kujifunza na kufundishwa na waliopo mbele yao.

Ndani ya darasa kubwa lenye wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume, wamekaa wakiwa wanatumia makaratasi maalumu kutengeneza alama mbalimbali zinazowawezesha kusoma kwa ufasaha.

Wanaume wa rika tofauti wamesimama wakiendelea kuandika katika karatasi kubwa na wanatumia kalamu nene ya rangi ya bluu, wote wakionekana kujifunza ili waweze kujua namna ya kusoma na kuandika.

Ndani ya darasa kubwa vijana na watoto wa rika tofautitofauti wamekaa kwenye meza na viti vya mbao; wanamsikiliza kwa makini mwalimu wakiume aliyesimama mbele yao anayewafundisha kwa umahiri mkubwa.

Vijana watatu wako ndani ya darasa, wakiwa wamekaaa kwenye meza waliyoizunguka. Wameeka juu ya meza hiyo madaftari pamoja na chupa za maji, huku nyuma ya darasa kukiwa na bango kubwa lenye maandishi meupe.

Vijana wawili wa kiume, wamekaa ndani ya darasa wakiwa wanatumia kitabu aina ya biblia kusoma na kujadili vifungu mbalimbali kwa ajili ya kuongezeana maarifa yanayofaa kwenye dini.

Wanafunzi wa kike na wa kiume, wa umri na rika tofauti, wameketi darasani wakiwa wameweka mezani kompyuta mpakato pamoja na simu zao, wakionekana wanaendelea kujifunza kwa kujadiliana masomo wanayopata shuleni hapo.

Ndani ya darasa kubwa lenye wanafunzi wengi wa kike na wakiume wa rika tofautitofauti, wamekusanyika wakisoma kwa pamoja, wote wakimsikiliza kwa makini mwalimu anayesimama mbele yao na kuwafundisha.

Mwalimu wa jinsia ya kiume aliyevalia kitambulisho shingoni amesimama mbele ya darasa lenye wanafunzi wengi wa watu wazima, waliokaa wakimsikiliza kwa makini anapowafundisha.

Mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama mbele ya darasa, akiwa anagawa makaratasi kwa wanafunzi wa rika tofautitofauti waliokaa darasani humo, tayari kwa ajili ya kupokea maarifa kutoka kwa mwalimu.

Bwana shamba wa kiume amesimama shambani, akiwa na wanafunzi waliokaa kwenye kiti. Anawafundisha namna mbalimbali za kupata mazao yenye ubora shambani na kwa wingi.

Kundi la watu wanne wameketi darasani katika darasa kubwa lililopangwa vizuri viti vya rangi nyekundu, wakiwa wanasikiliza kwa makini mwalimu anayewafundisha ili kuongezea maarifa.

Wanaume wanne wa makamo, wako kwenye eneo la wazi la ufukwe, wakiwa wanatengeneza vifaa tofautitofauti vya umeme. wakiwa wanafundishana namna mbalimbali kwa kuweka vifaa hivyo juu ya meza pamoja na kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa, wanawake kwa wanaume wenye umri wa juu, wameketi katika madawati ya mbao. Wakiendelea kusikiliza kwa makini mwalimu anayewafundisha, aliyesimama mbele yao.

Kwenye mkusanyiko mkubwa wa watu, wenye umri na rika tofauti, wa jinsia ya kike na za kiume. Wameketi katika ukumbi mzuri wenye viti vya rangi nyekundu, huku wengine wakiwa wamenyoosha mkono na kutaka kujibu maswali, kwa kuonyesha hali ya uelewa katika darasa hilo.

Ndani ya darasa lililopangiliwa vizuri viti pamoja na meza za mbao, wanafunzi wamekaa katika meza hizo wakiwa wote wanangalia mbele kwa umakini na kumsikiliza mwalimu anayewafundisha.

Kundi la watu wazima wameketi katika darasa maalumu kwa mpangilio kila mmoja, akiwa anatumia kompyuta yake kufanya kazi ikiwemo kusoma na wengine wakipita kukagua kazi zao.

Ndani ya darasa kubwa wanawake kwa wanaume wa rika tofautitofauti wamekaa darasani humo wakiwa wamevalia mashati yaliyofanana, wakiwa wanapokea elimu inayowasaidia katika yao ya baadae na ya kila siku.

Watu wazima wa makamo wamesimama katika eneo la wazi lililokuwa na miti mingi mirefu, huku wameshikilia vitabu wakiwa kwa namna ya kujadiliana ili waweze kujiongezea maarifa.

Ndani ya darasa vijana wawili wa kiume wamekaa pembezoni mwa darasa hilo, wakiwa wameweka kitabu aina ya biblia juu ya meza, wanatumia madaftari madogo kunakili mistari mbalimbali kwa ajili ya kujiongezea maarifa.

Ndani ya hema kubwa, wanawake waliobeba watoto wadogo, wamekaa wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kike aliyevalia kizibao chenye rangi nyekundu, anayewapa elimu bora juu ya afya ya watoto na mama.

Bwana shamba wa kiume amesimama shambani, akiwa na wanafunzi waliokaa kwenye viti vya plastiki. Anawafundisha namna mbalimbali za kufanya ili waweze kupata mazao mengi na yenye ubora.

Watu watatu wamekaa ndani ya darasa lenye utulivu, na lenye madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza, wa kutosha wamekaa humu wakijadiliana kwa pamoja na kuongezeana maarifa kwa kutumia kompyuta mpakato.

Wanawake waliobeba watoto wadogo wako ndani ya hema maalum, wakiwa wanapewa elimu inayofaa na mtoa huduma aliyevalia koti lenye rangi nyekundu, anawapa elimu itakayofaa malezi bora kwa watoto.

Kikundi maalumu cha watu kiko ndani ya darasa lililo na viti vya plastiki, wamekaa kwa mzunguko wakiashiria kujadiliana mambo tofautitofauti na kuyandika kwenye daftari moja kubwa.

Fundi seremala amesimama nje ya ofisi yake akiwa anawasimamia kwa ukaribu wanafunzi waliokuja ofisini hapo kwa ajili ya kujifunza kutengeneza samani mbalimbali kama vile makochi, vitanda na makabati.

Mwanamke wa makamo mwenye jinsia ya kike aliyevalia nguo za kimasai amesimama mbele ya ubao wenye rangi nyeusi, na anajifunza kaandika herufi mbalimbali kwa kutumia chaki ya rangi nyeupe.

Ndani ya darasa linaloingiza mwanga wa kutosha kutoka katika madirisha makubwa yaliyojengwa vizuri ndani ya jengo lililojengwa na matofali ya kuchoma. wanafunzi wa jinsia ya kike na kiume wa umri wa juu wakiwa wameketi darasani na wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao huku nyuma ukiwa na bango kubwa lililoandikwa maandishi mbalimbali.

Ndani ya darasa lenye muonekano wa kuvutia, pamoja na madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa kutosha. Wanafunzi wa rika na jinsia ya kike na kiume wamekaa, huku wakiendelea kujisomea, wengine wanatumia kompyuta mpakato.

Mwalimu wa jinsia ya kiume, amesimama mbele kabisa ya darasa lenye wanafunzi wengi wa rika tofautitofauti, waliokaa darasani humo kwa ajili ya kujisomea na kuongeza maarifa.

Katika ukumbi mkubwa uliojaa watu wa rika tofauti tofauti, wamekaa wakisikiliza kwa makini mafunzo ya semina wanayopewa na mwalimu aliyesimama mbele yao, huku wengine wakinyoosha mkono kuashiria kuuliza swali.

Wanawake waliovalia vizuri nguo za vitenge pamoja na vilemba, wameketi darasani wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliesimama mbele yao anaewafundisha kutoka katika ubao wenye rangi nyeusi, ulioandikwa na maandishi ya rangi nyeupe.

Watu wazima waliovalia majoho ya rangi nyeusi wakionesha ni ishara ya kuhitimu masomo waliokuwa wanajifunza katika chuo hiko, na kujiongezea maarifa watakapoenda kutafuta kazi.

Mafundi cherehani wa kike, wapo katika cherehani zao wakiendelea kushona na kukata nguo, huku mwanafunzi mdogo wa kike akiwa amekaa katikati yao na akijifunza namna tofauti tofauti za kushona nguo pamoja na kukata.

Wanaume wawili wamechuchumaa katika ukumbi, wakiwa wanatengeneza mmea maalumu kwenye picha inayobandikwa ukutani, wanabadilishana maarifa na uwezo wa kutengeneza picha zenye ubora wa hali ya juu.

Katika ukumbi mkubwa wenye viti vya rangi nyekundu vya plastiki, wanafunzi wa umri na rika tofauti wameketi kwa pamoja wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, akiwa anawafundisha akiwa amevalia shati la rangi ya bluu.

Watu wa rika tofauti wapo ndani ya darasa kubwa, wakiwa wamekaa kwenye meza waliyoizunguka wanamsikiliza kwa makini mwalimu anaowafundisha. Ndani ya darasa hilo kuna ubao mkubwa wenye rangi nyeusi uliobandikwa karatasi nyeupe.

Ndani ya darasa zuri lenye madirisha makubwa yanayopitisha mwangaza na hewa ya kutosha, wanafunzi wamekaa wakiwa wanajisomea huku wengine wakiwa wanatafakari kile wanachosoma kutoka katika vitabu.

Wanafunzi tofauti wa kike na wa kiume wako nje ya jengo maalum, wakiwa wamekaa kwenye viti vya mbao na chuma, wanatumia muda huu kusoma na kujadiliana kwa ufasaha mambo tofauti tofauti.

Mwalimu aliyevalia koti la rangi ya kijivu, akiwafundisha kwa makini wanafunzi wa elimu ya watu wazima, walioketi darasani katika meza na viti vya mbao. Akionekana kuwasisitiza wanafunzi hawa kwa umakini, ili waweze kuelewa anachowafundisha.

Watu wazima wa rika tofautitofauti wameketi chini ya vivuli vya miti, wakiwa katika kundi kubwa, wote wakimsikiliza kwa umakini ,mwalimu aliesimama katikati yao, anaewapa elimu.

Watu mbalimbali wa rika tofauti tofauti wameketi katika darasa lenye madirisha makubwa yanayoingiza hewa na mwangaza wa kutosha wakiwa wanajisomea na kuelekezana kwa kutumia kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa, lenye miundombinu ya kisasa pamoja na madirisha makubwa, yanayoingiza hewa na mwanga wa kutosha. Kundi la watu mbalimbali wamekaa ndani ya darasa hilo, wakitumia kompyuta mpakato kujisomea.

Ndani ya darasa watu wazima wa lika tofauti wa jinsi ya kike na ya kiume, wameketi wakiendelea kujisomea kutoka katika kompyuta mpakato iliyoko mezani.

Katika eneo lenye shughuli mbalimbali za kila siku, ikiwemo biashara wanawake wamekaa, huku wakiendelea kujifunza kushona kutoka katika cherehani. ikiwa ni hali ya kujipatia elimu wakiwa watu wazima.

Ndani ya darasa wanafunzi watatu wa jinsia za kike na za kiume, wamekaa darasani humo wakijadili kwa pamoja masomo yao kwa kutumia kompyuta mpakato iliyowekwa juu ya meza.

Watu maalumu wamekaa ndani ya darasa kubwa lililowekwa kompyuta kwenye kila meza, wakiwa wanafanya mda wao wa ziada kupata maarifa mbalimbali ya kuwawezesha kutumia kompyuta kwenye kazi zao za kila siku.

Ndani ya darasa kubwa wanafunzi wa rika na jinsia tofauti wameketi katika hali ya mzunguko wakionekana wakishirikiana na kujadiliana kwa pamoja katika kundi, ili waweze kuelewa kile wanachosoma huku mezani kukiwa na vifaambalimbali kama vile vitabu na makaratasi.

Katika eneo kubwa la wazi, lililojengewa vizuri kivuli. Wanafunzi wameketi katika viti na madawati ya mbao. Wote wakionekana wameinama, wakiendelea kuandika kwenye madaftari yao ya rangi nyeupe, huku wakionyesha hali na kiu ya kuelewa.

Ndani ya darasa kubwa lenye mpangilio mzuri na lenye picha mbalimbali zilizo bandikwa ukutani, wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi katika hali ya mzunguko wakiendelea kujifunza kwa kujadiliana kwa pamoja maswala mbalimbali ya masomo wanayo hitaji kuyaelewa.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga na rangi nzuri nyeupe huku taa zikiendelea kuangaza. Wanawake wakiwa wameketi katika mabenchi ya mbao, wote wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyopo mbele yao kuwafundisha.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi darasani, wakiwa wanatazama mbele kwenye ubao wenye rangi nyeupe, na ulioandikwa na kalamu ya wino mnene wenye rangi ya bluu. Wakiwa wameketi katika viti vya chuma wote wanaonekana wakijadili nakujisomea masomo yao.

Ndani ya darasa, watu wenye umri na rika tofauti wameketi wote wakiangalia mbele na kujisomea kutoka katika ubao wenye rangi nyeupe, na kuandikwa na kalamu nene ya rangi ya bluu, huku mwalimu wao akipita katikati.

Kundi maalumu la watu, waliovalia tisheti nyekundu, wanatembea kwa kutumia viti vya matairi. Wamekaa katika ukumbi, wakiwa wameshikilia mapulizo na wanasikiliza kwa makini maelekezo na taaluma inayotolewa kutoka katika runinga iliyopo mbele yao.

Wanawake wamekusanyika katika darasa moja kubwa, lenye vifaa vingi vya kutengeneza nywele. Wamekusanyika eneo hilo, tayari kwa kupokea mafunzo yatakayowawezesha kujua kufanya shughuli mbalimbali.

Ndani ya darasa, wazee kwa wanawake wa makamo wamekaa darasani humo kwenye madawati yaliyochanganyika na chuma pamoja na mbao. Wamekaa wakiwa wameweka madaftari yao juu tayari kwa ajili ya kupokea elimu isiyo rasmi.

Katika chumba kidogo, watu wazima wa jinsia ya kike na ya kiume wamekaa katika hali ya mzunguko, wakiendelea kujadiliana kwa makundi masomo mbalimbali yanayofundishwa darasani.

Ndani ya maktaba kubwa ya vitabu, mzee wa makamo amekaa maktabani humo, akiwa anasoma kitabu. Vitabu vingine vimepangwa vizuri kwenye rafu yenye rangi nyeusi kwa mtiririko unaovutia.

Wanafunzi wakike na wakiume wameketi katika darasa lililopangiliwa vizuri meza na viti, huku nyuma kukiwa na kompyuta za zamani zilizowekwa na wanafunzi hawa wote wakiwa wameinamia makaratasi yao ya mtihani.

Bwanashamba akiwa shambani pamoja na kundi la wanafunzi wa rika la watu wazima wakiwa wamevalia barakoa akiwafundisha namna mbalimbali za kukuza mazao na kutoa mazao bora.

Ndani ya darasa kubwa lililojengelewa vizuri, lenye madirisha makubwa na taa zinazoangaza; wanafunzi wa rika tofautitofauti wako darasani humo, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike ameketi darasani, akiwa anatumia vitabu na makaratasi, akijifunza namna ya kusoma na kuandika, ikiwa ni namna ya kupata elimu ili aweze kupata maarifa.

Wanafunzi wameketi darasani huku wakiwa wanatumia kompyuta mpakato kujisomea na kujifunza na mezani kukiwa na chupa za maji. Wakionyesha hali ya utulivu katika kujifunza.

Ndani ya darasa watu wa rika tofautitofauti wamekaa darasani humo wakisoma kwa pamoja, huku wakiwa wameweka mezani vitabu pamoja na madaftari, na wote wakiangalia mbele kuashiria kumsikiliza mwalimu kwa makini.

Kundi kubwa la watu wanaotafuta kujifunza na kupata maarifa, wameketi katika miti ya kinvuli katika nyasi fupi; wote wakimsikiliza kwa makini kiongozi aliyesimama katikati yao anayewafundisha kwa makini na kuwapa maarifa ya kutosha kwa ajili ya kuendesha maisha yao.

Kundi la watu wenye rika tofauti tofauti wa jinsia za kike na za kiume wamekaa katika meza kwa mzunguko wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu anaye wafundisha kwa kutumia karatasi kubwa ya rangi nyeupe.

Vijana watano, wamesimama mbele ya darasa kubwa, wakiwa wameshikilia vyeti vya taaluma; vinavyoashiria wamemaliza mafunzo fulani, yatakayowasaidia katika maisha yao ya baadae hapo mbeleni.

Wanafunzi wa rika tofauti wako ndani ya darasa kubwa na la kisasa, lililojengwa kwa miundombinu ya kupendeza. Wamekaa kwenye meza zao wakiwa wamefungua kompyuta mpakato, wameziweka mezani kwa ajili ya kujisomea.

Ndani ya ukumbi wa sebule, wanawake kwa wanaume wa rika tofauti wamekusanyika kubadilishana mawazo na kupeana maarifa tofautitofauti; huku wengine wanatumia madaftari pamoja na makaratasi kunakili.

Ndani ya darasa, wanafunzi watatu pamoja na mwalimu wao ,wamekaa wakisoma wakijadili kwa pamoja nyakati za jioni katika darasa lililopo wazi lililopangiliwa vizuri viti vyenye rangi nyekundu.

Watu wa rika tofauti tofauti wa jinsia za kike na ya kiume, wameketi darasani kwenye meza kwa mpangilio mzuri, darasa lina madirisha makubwa yanayo pitisha mwangaza na hewa, huku mwalimu akiwa amesimama mbele yao akiwafundisha.

Mwanamke wa makamo yuko ndani ya darasa, akiwa anaandika kwenye daftari kwa kutumia penseli yenye rangi ya bluu. Anatoa maneno kutoka kwenye kitabu, anaonesha umahiri wa kujifunza kusoma na kuandika.

Ndani ya darasa wanaume kwa wavulana wa rika tofautitofauti wamekaa darasani humo kwenye meza na viti vya mbao kwa utulivu, wakiwa wanaandika mitihani yao kwa ukimya wa hali ya juu.

Ndani ya darasa wanawake wa rika tofautitofauti wamekaa darasani humo kwenye meza pamoja na viti vya mbao, wakiwa wameweka madaftari na vitabu juu ya meza tayari kujifunza kusoma na kuandika.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wapo darasani katika hali ya kujadili huku wakiwa wameweke kompyuta mpakato mezani wanayotumia kujisomea na kujadili masomo ya darasani.

Ndani ya darasa kubwa. Wanafunzi maalumu wanaotumia viti vya matairi kutembelea, wameketi kwa pamoja katika darasa lenye mandhari nzuri na mwanga wa kutosha. Huku wakiwa wameshikilia mapulizo, wote wakiangalia mbele. Wanaangalia katika runinga kubwa wanayotumia kujifunzia.

Watu watatu wa jinsia ya kike na kiume wameketi katika darasa wakiendelea kujifunza kwa kutumia kompyuta mpakato, huku wengine wakiwa wamejitanda vizuri kwa nguo za rangi ya pinki, na mwanaume mmoja anaesikiliza kwa makini maelekezo yanayotoka kwa wanafunzi wenzake.

Ndani ya darasa kubwa lenye wanafunzi pamoja na vijana wa rika tofautitofauti, wamekaa kwa mpangilio mzuri, wakiwa wanapokea mafunzo maalumu, kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele ya darasa hilo.

Ndani ya darasa wanawake wamakamu wameketi katika viti na meza za mbao, wakionekana kuandika mtihani baada ya kupata mafunzo ya elimu ya watu wazima; ili waweze kupata vyeti.

Mwanamke aliyehitimu masomo yake, ameshikilia cheti chenye maandishi yanayosomeka "cheti cha kumaliza", ikiwa ni alama inayoashiria amehitimu mafunzo fulani aliyokuwa anayasoma.

Watu wazima wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume waliovalia fulana zinazofanana, wamekaa ndani ya darasa wakiendekea kufanya maarifa na kujiongezea ujuzi wa namna mbalimbali.

Wanafunzi wa kike na kiume wa rika tofauti tofauti. Wapo kwenye darasa kubwa lenye madirisha yanayoingiza hewa na mwangaza wa kutosha wakiwa wanamsikiliza mafunzo rasmi kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele ya darasa.

Wanafunzi wa rika tofautitofauti, wako ndani ya darasa wakiwa wanajifunza kusoma na kuandika, wanasikiliza kwa makini maelezo wanayopewa na mwalimu wao, aliyesimama mbele ya darasa.

Katika darasa kubwa lenye meza ndefu pamoja na viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu; wanawake kwa wanaume wa rika tofauti wamekusanyika kwa ajili ya kupokea elimu maalum itakayowasaidia kwenye mambo tofauti.

Kundi la watu wazima wanawake kwa wanaume wakiwa wameketi darasani katika ukumbi mkubwa wote wakiwa wameinama na kuandika wakiendelea kumsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao anayowafundisha, ikiashiria ni alama ya elimu ya watu wazima isiyo rasmi inayolenga kuwajenga ujuzi na maarifa.

Katika darasa kubwa lenye miundombinu ya kisasa lenye madirisha makubwa yanayoingiza hewa ya kutosha, wanafunzi wa kike na wa kiume wako darasani humo, wakimsikiliza kwa makini mwalimu anayewafundisha aliyesimama mbele.

Ndani ya darasa kubwa wanafunzi wa rika tofauti wamekaa darasani humo, wakiwa wote wanaangalia mbele kwenye ubao mkubwa wenye rangi nyeupe ulioandikwa na kalamu ya wino wa blue.

Wanawake wanne waliovalia nguo za vitenge, wamekaa ndani ya darasa kwenye benchi la mbao, wakiwa wanasoma ubaoni maneno tofautitofauti ya Kiswahili, yanayowasaidia kuongeza maarifa yao.

Ndani ya darasa kubwa wanafunzi wa rika tofauti na jamii mbalimbali wamekusanyika, wakiwa wanapata elimu itakayowafaa, huku wanafunzi wengine wakiwa wamenyoosha mkono juu, kuonesha ishara ya kuuliza swali.

Katika darasa, lenye wanafunzi wa elimu ya juu wa jinsia tofauti ya kike na ya kiume. Mwanafunzi wa jinsia ya kiume amekaa mbele ya darasa katika meza ya mbao, akitumia penseli na karatasi nyeupe kuandika.

Bwana shamba amesimama mbele ya kundi la watu waliovalia barakoa, akiwafundisha mbinu mbalimbali na nyanja, zitakazo wasaidia kupata mazao yenye ubora na kilimo cha faida.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wamesimama mbele wakiwa ,wanaonyesha vyeti vya kuhitimu masomo waliyokuwa wanajifunza katika taasisi hii maalumu ili waweze kupata maarifa na kwenda kuyafanyia kazi.

Watu wa rika tofautitofauti, wapo katika chumba maalumu, kilichowekwa kompyuta nyingi mezani, wakiwa wanajisomea, huku mwalimu akiwa anapita kwa kila mwanafunzi, na kuhakikisha wanatumia vyema kompyuta hizo.

Vijana wa rika tofauti tofauti na watu wazima, wako ndani ya chumba kikubwa chenye kompyuta nyingi kwenye kila meza, wakiwa wanajifunza kutumia kompyuta hizo kusoma na kuandika, na walimu wanapita kwa kila mwanafunzi kuwaelekeza.

Katika ukumbi mkubwa wenye meza nyingi zilizofunikwa na vitambaa vya ranlngi nyekundu, wanafunzi wamekaa katika makundi wakijisomea huku wengine wakitumia kompyuta mpakato.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja, wakiwa wamekaa ndani ya darasa wakiwa wanajadili kwa pamoja na kujisomea huku wanatumia kompyuta mpakato iliyopo mezani.

Wanafunzi wa umri na rika tofauti la watu wazima, wameketi darasani, kwenye meza na viti vya mbao. Wote wamekusanyika kwa ajili ya kujipatia elimu, itakayowasaidia mambo mbalimbali kama vile: kujua kusoma na kuandika.

Wanafunzi wa rika tofauti wa jinsia ya kiume wameketi darasani katika viti vya mbao na meza, wakiandika kwa ukimya makaratasi ya rangi nyeupe huonesha ni hali ya mtihani.

Vijana wa kiume watanashati, wamesimama pembezoni mwa darasa katika ukuta. Wakiwa wanaangalia kwa makini picha inayoelekeza namna za kujifunza na njia za kujisomea.

Wanawake watatu, wako ndani ya darasa kwenye masomo yao ya jioni. Wakiwa wamevalia nguo zao za jioni, wamefungua vitabu pamoja na madaftari wanayoyatumia nyakati za kijisomea, ili waweze kupata maarifa.

Katika ukumbi mkubwa watu wa rika tofauti tofauti, vijana na watu wazima wamekaa kwenye viti vya plastiki, wakiwa wanapokea mafunzo maalumu, kutoka kwa mwalimu aliyesimama katikati yao. Anawafundisha kwa ufasaha.

Mwanamke mwenye umri wa juu, anayeweka kiu ya kujifunza, huku akiwa amembeba mtoto mgongoni kwa kutumia kitenge. Amesimama akionesha uelewa wake kwa wanafunzi wengine, mbele ya ubao wenye rangi nyeupe na ulioandikwa na kalamu nene ya rangi ya bluu.

Watu wazima wa rika tofauti. Wapo ndani ya darasa kubwa na la kisasa, lenye miundombinu mizuri; kama taa zinazotoa mwangaza wa kutosha. Wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato.

Wanaume wanne wamesimama katika darasa pembezoni wakiwa wanajadiliana kwa ufasaha katika karatasi iliyobandikwa ubaoni inayoelekeza namna mbalimbali za kujifunza kufanya kazi za chuoni hapo.

Ndani ya darasa wanafunzi wamekaa kwa utulivu kwenye viti na meza, huku wengine wakiwa wanatafakari kwa umakini kile wanachokisoma waweze kujiongezea maarifa ya kufanya kwa maisha yao ya kila siku.

Watu wzima wa rika tofauti wa jinsia ya kike na ya kiume wanasikiliza kwa makini kutoka kwa mwalimu anayewafundisha kwa kuandika katika karatasi lenye rangi nyeupe na anatumia kalamu nene ya rangi ya bluu.

Ndani ya darasa kubwa lililopangiliwa vizuri viti na meza, wanafunzi wa rika mbalimbali, wa kike na wa kiume wamekaa darasani humo, wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopewa na mwalimu aliyeko mbele yao.

Wanaume wawili, wamesimama katikati ya eneo kubwa la wazi lenye miti mirefu pamoja na nyasi fupi. Wamefungua kitabu wanachokitumia kusoma, kinachowasaidia kuongezea maarifa na kujisomea wakati wa utulivu.

Vijana wadogo wako ndani ya darasa, wakiwa wameweka vifaa maalumu vya umeme, wanavyojifunza kutengeneza vifaa mbalimbali, vinavyowasaidia kuwapa elimu watakayoitumia kipindi watakapomaliza mafunzo hayo.

Ndani ya darasa kubwa, wanafunzi wa rika tofautitofauti wamekaa darasani hapo, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyevalia suti ya rangi ya bluu, anayewafundisha kwa ufasaha mkubwa.

Ndani ya darasa kubwa lenye madirisha yanayoingiza mwangaza na hewa ya kutosha, wanafunzi wanne wapo darasani humo wakijadiliana kwa pamoja namna mbalimbali za kusoma, kwa kutumia kompyuta mpakato.

Mwanamke amesimama ubaoni wenye rangi nyeusi huku anaandika kwa kutumia chaki yenye rangi nyeupe na pembeni yake kuna mwalimu aliyevalia nguo za rangi nyeusi.

Ndani ya darasa kubwa lenye wanafunzi waliokaa kwenye madawati pamoja na viti, wakiwa wanaendelea kusoma kwa kutumia ubao wenye rangi nyeupe ulioko mbele, wanafundishwa kwa makini kwa mwalimu aliyesimama mbele ya darasa.

Wanawake wamekaa darasani wakiwa wamejitanda nguo za kanga, wakiwa wako tayari kupata mafunzo ya kujua kusoma na kuandika lugha ya kiswahili pamoja na lugha nyingine zilizopo.

Ndani ya darasa mwalimu wa jinsia ya kiume, anafundisha kundi la wanawake, walio kaa kwa mzunguko huku ubaoni kukiwa kumebandikwa nakala mbalimbali, wanazo tumia wanafunzi hawa kujifunza.

Ndani ya darasa kubwa wanafunzi wa rika tofautitofauti, wamekusanyika wakiwa wamekaa kwenye madawati na meza za mbao, wakiwa wanasubiri kupokea elimu maalumu kutoka kwa mgeni aliyesimama nyuma ya darasa.

Watu wazima wamekaa katika kikundi wakiwa wanaendelea kujisomea huku ikiwa ni namna ya kutafuta mbinu za kujifunza na kuongeza maarifa yatakayo wasaidia kipindi watakapokuwa wanatafuta ajira au kujiajiri.

Ndani ya darasa, wanakijiji na watu wa rika tofautitofauti, wako ndani ya darasa hilo wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki, wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayoyapata kutoka kwa mwalimu aliyesimama katikati yao.

Ndani ya darasa. Watu wazima kwa vijana, wameketi katika madawati ya mbao wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, aliyevalia nguo za rangi nyeusi, anayewafundisha.

Ndani ya darasa wanawake wengine wabeba watoto na wengine hawajabeba wamekaa kwenye mabenchi ya mbao, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mtoa huduma aliyesimama mbele yao anayewapa elimu ya masuala mbalimbali.

Ndani ya darasa, wanafunzi wa kike wamekaa pamoja na mwalimu wao, anayewafundisha kwa kutumia ubao wenye rangi nyeusi uliobandikwa makaratasi yenye rangi nyeupe. Wamekaa kujadiliana kwa pamoja wakionyesha ushirikiano.

Katika darasa, mwanamke aliyevalia nguo za khanga. Amesimama akiwa anaandika ubaoni, kwa kutumia chaki yenye rangi nyeupe. Anajifunza kuandika maneno ya kiswahili mwalimu wake akimsimamia pembeni.

Wanawake wawili watu wazima wamekaa ndani ya darasa lenye utulivu huku nyuma kukiwa na rafu ya vitabu, wakiendelea kusoma kitabu ili kuongeza maarifa ya kujikwamua kwenye maisha.

Kundi la watu wa dini ya kiislamu, wamekaa ndani ya ofisi maalumu. Huku wakiwa wanajifunza namna ya kusoma na kuandika kwa kutumia kalamu nene, pamoja na katratasi kubwa za rangi nyeupe.

Katika darasa kubwa lililopangwa vizuri kwa mbao za meza na viti; wanafunzi wa rika tofautitofauti wamekaa darasani humo kwa utulivu, wakiendelea na kipengele cha mtihani.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na ya kiume, wamekusanyika nje wakiwa wamekaa katika viti vya mbao, wakiwa wameshikilia madaftari na wakiwa katika hali ya kujadili na kusoma masomo mbalimbali wanayoyasoma chuoni.

Wazee wa makamo wapo ndani ya darasa kubwa wamesimama kwa mzunguko, wakiwa wanafanya mazoezi mbalimbali ya kupasha mwili kabla ya kuanza kusoma masomo yao ya darasani ya kila siku.

Wanafunzi wa kike wa rika tofauti, wako ndani ya chumba kikubwa kilichowekwa vifaa mbalimbali vinavyotumika saluni. Wanatumia ujuzi huu kuja kujiajiri, pale watakapomaliza mafunzo.

Ndani ya darasa; watu wazima na vijana wa rika tofautitofauti, wako darasani humo, wakiwa wanapokea mafunzo yanayotoka kwa mwalimu aliyesimama katikati yao, aliyevalia shati lenye rangi nyeupe.

wanawake wawili waliojitanda vizuri nguo za kislamu ,pamoja na mwalimu wa kiume, wakiwa wapo darasani wanajisomea ,mwalimu akiwa anawafundisha kwa kutumia komputa mpakato.

Mwalimu wa kiume amesimama mbele ya meza ya wanafunzi wa kiume waliokaa darasani hapo, anawafundisha namna ya kusoma na kuandika kwa ufasaha lugha ya kiswahili.

Wanafunzi wa rika tofauti pamoja na wazee, wapo ndani ya darasa kubwa wakiwa wanashirikiana pamoja na mzee aliyeinama kusoma pamoja na kujadiliana masuala mbalimbali ya masomo.

Ndani ya darasa kubwa, wanafunzi wa rika tofautitofauti, wamekaa darasani humo kwa mpangilio mzuri, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele ya darasa.

Katika mafunzo yanayowezesha watu kujua namna tofautitofauti za kutengeneza nywele, wanadada wapo darasani wakiwa wanachukua mafunzo hayo, huku darasa hilo likiwa limejaa vifaa tofauti vinavotumika saluni.

Watuwazima wa makamo wameketi katika eneo la nje kwenye mkeka wote wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, anayewafundisha kwa kutumia karatasi lililobandikwa ukutani.

Wanawake wawili pamoja na mwanaume mmoja wameketi ndani ya darasa, wakiwa wanatumia kompyuta mpakato kujisomea na mwanaume akiwa anawafundisha ili wapate maarifa na kwenda kuyafanyia kazi.

Bwana shamba wa jinsia ya kiume amesimama shambani akiwa na wanafunzi waliokaa kwenye viti vya plastiki anawafundisha namna mbalimbali za kupata mazao mengi na yenye ubora shambani.

Wanawake waliobeba watoto wadogo, wako katika eneo la hospitali, wakiwa wanapokea mafunzo rasmi na taaluma, kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele ya hospitali hiyo.

Ndani ya darasa kubwa lenye miundombinu ya kisasa wanafunzi wa rika tofautitofauti wameketi wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao, anaewafundisha kutoka kwenye ubao mweupe.

Wanawake na wanaume wa rika tofautitofauti wako ndani ya darasa kubwa lililowekwa kompyuta kwenye kila meza, wanatumia kompyuta hizo kujisomea huku mwalimu akipita kwa kila mmoja wao kuwasaidia.

Mwalimu wa kiume amesimama mbele ya darasa kubwa lililojaa wanafunzi wenye umri tofautitofauti, amekuja mbele kuwasaidia wanafunzi wengine kuwapa maarifa ya darasani yanayowasaidia kufanya shughuli zingine.

Katika darasa kubwa, lenye mwangaza wa kutosha kutoka katika madirisha makubwa yaliyopo pembezoni mwa darasa, wanafunzi wa rika tofautitofauti wameketi kwenye viti vya plastiki vya rangi ya bluu, wakiwa katika hali ya kujifunza.

Ndani ya darasa linaloingiza mwangaza wa kutosha kutoka katika madirisha makubwa, wanafunzi wa jinsia ya kiume wa makamo wanajifunza kutoka katika kompyuta zilizopo mbele yao.

Ndani ya darasa, watu wa rika tofauti tofauti wa jinsia ya kike na kiume, wamekaa wakiwa wanajisomea kwa kutumia vitabu pamoja na madaftari, wakiwa katika hali ya furaha inayoshamiri .

Wanawake watatu wamekaa darasani wakiwa wamevalia tisheti zilizoandikwa maneno "Afrika" wakiwa katika hali ya kujifunza na kusoma kwa kutumia penseli pamoja na kalamu.

Vijana wawili wa jinsia ya kiume, wameketi katika darasa mwishoni kabisa kwenye ukuta, kwenye meza ya mbao, wakiwa wanajisomea kwa kutumia, vitabu na madaftali ili kujiongezea maarifa.

Ndani ya darasa kubwa, lenye mpangilio wa viti, pamoja na bango la rangi nyeupe lenye maandishi yanayosomeka 'essential habits' wanafunzi wa rika na umri tofauti wa jinsia ya kiume, wameketi katika darasa hili wakiendelea kujadili na kujisomea kwa furaha.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wameketi darasani katika viti vya mbao, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na madaftari mbalimbali ya kujisomea wakionekana wakijadili na kusikiliza wanayojifunza.

Wanawake wawili wapo ndani ya darasa kubwa na la kisasa lenye rafu za mbao zilizopangiliwa vitabu vizuri na lenye taa zinazoangaza vizuri, wanajadiliana kwa pamoja masomo yao ili waweze kuelewa.

Wanawake wenye watoto wa rika mbalimbali, wamekaa katika tenti lililotengenezwa na turubai, wakiwa na mwalimu wao aliyevalia tisheti nyeupe pamoja na kizibao cha rangi nyekundu, akiendelea kuwapa wanawake hawa elimu ya wamama na ya uzazi na mtoto.

Katika darasa kubwa na la kisasa linalopitisha mwangaza wa kutosha kutoka katika madirisha. Wanafunzi waliokalia meza na viti vya mpangilio mzuri wameweka madaftari yao mbele yao, wakiendelea kujifunza na kusikiliza kwa makini namna ya kupata elimu ili waweze kuendesha maisha yao ya kila siku.

Katika ukumbi mkubwa, wanawake kwa wanaume wa rika tofautitofauti, wapo ndani ya ukumbi huo wakipokea maarifa na mafunzo maalumu kutoka kwa mwalimu anayewafundisha. Huku mmoja wao akinyoosha mkono juu.

Ndani ya chumba kikubwa chenye kumpyuta kwenye kila meza. Wanafunzi wamekaa kwenye kompyuta hizo wakiwa wanazitumia kwa ajili ya kujisomea na kufanya kazi zao mbalimbali za chuoni na wengine wamekaa kwenye makundi wakijadiliana.

Wanawake wa umri na rika tofauti wameketi darasani katika meza za mbao huku mezani kukiwa na vitabu madaftari ya rangi nyeupe. Wote wakionekana kuangalia mbele wakiendelea kumsikiliza mwalimu anayewafundisha katika kujipatia elimu ya watu wazima.

Watu wawili wa jinsia ya kike waliovalia nguo za rangi nyeusi pamoja na skafu za shingoni wamekaa katika darasa lenye utulivu na lenye picha ya ramani kwa nyuma wakiendelea kujisomea hali hii ikionyesha upatikanaji na mienendo inaendelea katika elimu za watu wazima.

Ndani ya ukumbi mkubwa uliojaa wanafunzi wengi wa rika tofauti tofauti, wamekaa wote wakiangalia mbele wanatumia kalamu pamoja na madaftari kujisomea na wanamsikiliza kwa makini mwalimu alioko mbele yao.

Ndani ya ukumbi mkubwa uliojaa viti vyenye rangi nyekundu pamoja na meza zilizofunikwa vizuri, wanawake kwa wanaume wa rika tofauti wapo ndani ya ukumbi huo wakibadilishana mawazo na kupeana maarifa.

Wazee wa rika tofautitofauti wamesimama kwa mzunguko katika darasa kubwa, huku wanapokea mafunzo maalumu ya kupasha mwili kutoka kwa mzee mwenzao aliyesimama mbele anayewaonyesha kwa mfano.

Katika eneo kubwa la uwanja, lenye vivuli vya miti. Wanakijiji wamekusanyika eneo hilo wakiwa wanapokea elimu kutoka kwa wageni waliokuja kuwatembelea kijijini hapo, kwa ajili ya kuwapa taaluma fulani.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi darasani kwenye meza na viti vya mbao, wote wakionekana wakiangalia mbele wakiwa wanasikiliza kwa makini mwalimu anayefundisha na kufuatilia kwa makini namna wanavyoelekezwa jinsi ya kufanya ili waweze kupata maarifa.

Katika chumba kikubwa kilichopangwa vizuri kompyuta, zilizowekwa juu ya meza za mbao watu mbalimbali wa rika tofauti wako ndani ya chumba hicho, wakizitumia kompyuta hizo katika matumizi yao mbalimbali.

Ndani ya darasa lenye wanafunzi wa asili tofauti wa kigeni na wa nchini wameketi wakiendelea kusoma kwa umakini na kwa utulivu. huku mwanafunzi wa jinsia ya kiume akiwa anatafakari kwa umakini kabla ya kuandika katika daftari lake.

Kundi la watu wazima wapo ndani ya darasa maalum lililowekwa kompyuta kwenye kila meza, kila mwanafunzi akitumia kompyuta yake kwenye kujisomea na wengine kupita kuhakikisha kazi zao.

Wanafunzi wa rika tofautitofauti wa rika la kike na kiume, wameketi ndani ya darasa juu ya meza na viti vya mbao. Wote wakiwa wanangalia mbele kwa makini kumsikiliza mwalimu.

Wanawake na wanaume wa makundi maalumu, wamekaa ndani ya darasa wakiwa wanapokea elimu ya kujifunza kusoma na kuandika inayowasaidia kuchangamana kwenye jamii na watu wengine wa kawaida

Ndani ya darasa kubwa lililokuwa na mpangilio mzuri wa viti na meza ya mbao, wanafunzi wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume wamekaa wakiendelea kuandika kwa utaratibu katika makaratasi yao ya mtihani.

Mwanamke aliyesuka nywele nyeusi ndefu amesimama katikati ya darasa akiwa ameshikilia kompyuta mpakato, yenye rangi nyeupe inayomsaidia kusoma masomo yake ya chuoni.

Ndani ya darasa kubwa wazee na wanawake wa rika tofautitofauti, wako darasani humo wakiwa wamekaa kwenye meza pamoja na viti vya mbao. Wanajifunza namna mbalimbali za kujua kusoma pamoja na kuandika.

Kundi kubwa la watu wa jinsia ya kike na ya kiume wameketi darasani katika makundi mbalimbali, wakiwa wanajisomea kwa kutumia vielelezo kama makaratasi yaliyoandikwa na kalamu nene ya rangi nyeusi.

Vijana na wazee, wako ndani ya darasa kubwa lililokuwa na mandhari ya kuvutia, wamekaa wakiwa wameweka kompyuta mpakato mezani na wengine wameweka vitabu vyao, tayari kwa ajili ya kusoma.

Mwanamke mwenye umri wa juu akiwa ameshikilia cheti kilichoandikwa cheti cha kumaliza, kwa furaha ikiwa ni kama zawadi anayopewa baada ya kumaliza masomo yake ya kujifunza.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima ya ufundi, wamekaa nje katika eneo la ujenzi, lenye miundombinu ya mbao. Wote wakionyesha hali ya kufuatilia kwa umakini namna ujenzi unavyoendelea katika eneo hili. Huku kiongozi wao akiwa amevalia fulana ya rangi nyekundu, ameweka penseli sikioni na ameshikilia kitabu.

Ndani ya darasa lenye wanafunzi wachache wakiwa wameketi kwa pamoja na wakiendelea kumsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama pembeni ya darasa hilo, anayewafundisha kwa kutumia ubao wa rangi nyeupe ulioandikwa na kalamu nene ya rangi ya bluu.

Wanawake kwa wanaume wa rika tofautitofauti, wako ndani ya darasa wakiwa wamekaa kwenye madawati ya mbao. Wamevalia matisheti meupe ya kufanana, wakiwa tayari kupokea elimu na mafundisho maalumu yatakayo waongezea maarifa.

Ndani ya darasa lenye miundombinu mizuri ikiwemo taa zinazoangaza vizuri na meza zilizopangiliwa kwa mpangilio mzuri. Wanafunzi wamekaa wakisoma huku mwalimu akiwa mbele yao na kuwafundisha.

Wanafunzi wa rika na umri tofauti wa jinsia ya kiume, wameketi katika hali ya mzunguko, Wakiendelea kujifunza kwa kujadiliana elimu wanayoipata katika eneo hili pasipo kujali umeri wao ama rika lao wakati wa kujifunza.

Wanafunzi wa elimu ya juu, wakiwa katika umri na rika tofauti. Wamesimama darasani wakitumia ubao wa rangi nyeupe pamoja na kalamu zenye wino mnene wa rangi nyekundu na bluu, wakiendelea kujifunza kwa kuandika ubaoni .

Katika jitihada za kupokea elimu isiyo rasmi, wanaume kwa wanawake wa rika tofautitofauti, wamekusanyika ndani ya darasa moja kubwa, wakiwa wanasoma kwa kutumia kompyuta mpakato pamoja na vitabu.

Kundi la wanafunzi wa kiume wameketi darasani wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu anao wafundisha alievalia miwani, huku ndani mwa darasa hilo kukiwa na rafu za vitabu pamoja na ubao mweupe ulio andikwa.